Kipakatalishi cheusi kiko juu meza. Kibodi ya rangi nyeusi pia imeunganishwa kwa kompyuta hii. Vyote hivi ni vya aina ya Dell. Pia mouse nyeusi iko kando ya kibodi. Vifaa vya kusikiza sauti vimewekwa juu ya kompyuta hii.

Kuta za nyumba moja lililojengwa kwa kutumia mawe limepambwa kwa picha za kupendeza zilizoandoikwa Noahs Ark kando ya jumba hili kuna uzio uliowekwa kwa kupanda maua. Nyuma ya jumba hili kuna miti mirefu inayopendeza.

Dawati nyingi zimepangwa karibu sana ndani ya darasa. Juu ya dawati moja, kuna kitabu kilichoandikwa, think unto the Lord . Kiti kimoja limeanguka chini sakafuni. Kwenye ukuta, kuna picha zinazopendeza sana.

Mwanamume mmoja aliyevalia suti ya bluu, tai na tegi ya manjano, amesimama nyuma ya jukwaa lililotengenezwa kwa mbao. Kwenye upande wa kushoto wa suti lake kuna ua lililobandikwa. Nyuma yake kuna karatasi iliyoandikwa KISE CONFERENCE .

Mwanariadha mmoja kwa jina la Samson Ojuka yuko kwenye kiwanja cha michezo anafanya mazoezi. Amevaa shati nyeusi, kaptura ya rangi ya kijivu, soksi nyeupe na viatu vya rangi ya manjano.

Mwariadha mmoja, wa kuendesha baiskeli, amevalia nguo rasmi za kuendesha baiskeli, pamoja na kofia ya kujikinga au helmet na miwani. Baisikeli yake, ni ya rangi ya manjano. Anaonekana kukosa mguu mmoja.

Wanaridha wawili wa jinsia ya kiume wamevaa nguo rasmi za riadha . Mmoja amemshika mwingine mkono na anamwongoza kwani huyu amefunikwa macho, nyuma yao kuna umati mkubwa ulioketi kwenye viti vya kutazama.

Vitabu ya rangi ya bluu ambazo zimeandikwa Longhorn Computer Science grade 7 vimewekwa juu ya meza katika makundi mawili. Nyuma ya vitabu hivi kuna faili mbili za rangi ya manjano na maruni . Kando ya meza hii kuna kiti ambacho juu yake kumewekwa chaja ya kompyuta.

Nyumba imejengwa kwa kutumia mawe na ina paa la matofali mekundu. Kandokando ya paa hili kuna mabomba ya kuchota maji ya mvua. Kando ya nyumba hii kuna uwanja ambao una nyasi unaopendeza sana. Nyumba hii ina uzio uliotengenezwa kwa kutumia mawe.

Tarakilishi nne nyeusi za aina ya Dell zimewekwa juu ya meza mbili nyeupe. Kando ya meza hizi kuna viti vyeupe vya kukalia. Chini ya meza kuna kamba nyingi zinazotumika kuunganisha tarakilishi hizi. Kila tarakilishi ina karatasi ya kuitambulisha kama vile NC four NC five na kadhalika.

kitabu kimoja cha kusoma kimefunguliwa kwenye kurasa za arubaini na sita na arobaini na saba, kitabu hiki kina maandishi pamoja na michoro ya watu tofauti wanaofanya vitu vya kujisafisha pamoja na vifaa vya kujisafisha.

Kompyuta mbili za aina ya Dell ziko juu ya meza, kila kompyuta ina kibodi na maosi yake, kwenye meza kuna picha zinazopendeza sana, kando ya tarakilishi moja kuna picha...

Ukuta wa darasa umepakwa rangi ya kijani. Kwenye ukuta huu kuna ubao mweupe ambao umeandikwa na kujazwa kwa kutumia kalamu. Chini ya ubao kuna rula na kifutio cha ubao huu.

Nyumba ya mawe inapaa la matofali, juu ya nyumba hii kuna taa mbili za kumulika pia lina mabomba yakufunia maji ya mvua, nyumba hii inamilango miwili na mlango mmoja umefungwa huku mwingine ukiwa umefunguliwa.

Jumba refu lililojengwa kwa kutumia mawe na kuwekwa mabati juu limechorwa picha za kielimu ili wanafunzi waweze kulitazama kando la jumba hili kumewekwa uzio uliowekwa kwa kupanda maua hili kulitenganisha na uwanja wa kulichezea.

Tarakilishi nyeusi ya aina ya Dell iko juu ya dawati. Kwenye upande mmoja wa dawati hii, kuna kiti cheusi na kwenye upande mwengine kuna kiti cha wanafunzi. Juu ya kiti cha wanafunzi, kuna tarakilishi nyingine. Waya nyingi zimetumika kuiunganisha kompyuta iliyoko juu ya dawati.

Dada anayetumia kiti cha watu walemavu, yuko kwenye uwanja wa michezo. Anatumia mikono yake kujisongesha mbele, huku akifanya mazoezi wa mbio za watu spesheli.

Watu wawili wako kwenye ukumbi wa michezo au jym . Mmoja ameketi kwenye kiti cha walemavi na mwingine amesimama huku akimshikia mwenzake mfuko wa kupiga ngumi.

Msichana na mvulana, waliovalia jezi za kukimbia, wanakimbia mbio za marathoni. Msichana amevaa kifaa cha kufumba macho, na mvulana anamuongoza kwa kutumia kifaa spesheli.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha walemavu. Amevaa saa nyeusi kwenye mkono wake wa kushoto na mkono huu ameuwekelea juu ya vitabu vinne ambazo amezibeba mapajani mwake.

Chuma cha kuwekea bendera kimezingirwa na uzio mfupi uliotengenezwa kwa kupanda maua. Nyuma yake kuna tanki nyeusi na mbele ya tanki hili kuna ubao mweupe unasoma fire assembly point.

Mwanadada mmoja aliyevalia kofia nyeusi, shati nyekundu iliyoandikwa "Kenya" na suruali nyeusi Yuko ndani ya mashua. Ameshika vibao viwili ambavyo anavitumia kujisukuma mbele.

Kibao cheupe ambacho kimeandikwa fire assembly point kwa rangi ya kijani kimesimamishwa ardhini ,pia mshale wa rangi nyekundu umechorwa kwenye ubao huu ukielekeza upande wa kulia, nyuma ya kibao hiki kuna tanki la maji la rangi nyeusi.

Wanaume wanne wako kiwanjani na wamevaa sare za kucheza. Sare hizi ni shati nyekundu zilizoandikwa "Kenya" kaptura na soksi za kijani . Wanatumia miti za kuwasaidia walemavu kutembea. Mmoja wao anakwenda mpira ulipo.

Wanaume wawili, wamevaa nguo rasmi za riadha za kuendesha baiskeli, zilizoandikwa Kenya, pamoja na kofia za kujikinga kutokana na madhara au helmet . Wako kwenye baiskeli moja ya rangi nyekundu, ambayo imeshikanishwa, ili kuendeshwa na watu wawili.

Vitabu vitatu, viko juu ya meza nyeupe. Kitabu kimoja, kimeandikwa Nyota ya Kiswahili, kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili na vitabu vingine viwili ni vitabu, vya kuandikia. Mkono umeshika kitabu hicho cha kusoma.

Darasa na viti vya wanafunzi vimewekwa katika makundi ndani ya darasa. Kiti na meza vya mwalimu viko mbele ya darasa. Dirisha zimezibwa kwa kutumia pazia zinazopendeza mno.